Mwanamke mmoja aliyepo ndani ya chumba akiwa ameshika pesa mikono yote miwili, akiwa sambamba na kioo akiwa ametoa pesa kutoka benki kwa dhumuni la kujikimu katika matumizi mbalimbali kama: chakula, malazi na mavazi.

Jengo kubwa lililojengwa kwa kisasa ndani kuna magari mengi kwa nje kulikuwa kuna gari kubwa jeusi na watu wawili mmoja akiwa ana nunua kutoka kwa wauza magari ili kuweza kurahisisha usafiri pia kuokoa muda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Magari makubwa mawili yenye rangi nyeupe, yaliyoegeshwa kwenye maegesho ya magari, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili kuwasaidia katika shughuli mbalimbali kama, usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pia kuokoa muda.

Gari moja likiwa limefunguliwa mlango upande mmoja, likiwa limeegeshwa. Tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja , ili kumrahisishia usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kuokoa muda.

Magari matatu; mawili meupe, moja meusi, yakiwa yamepakiwa katika maegesho ya magari tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa watumiaji mbalimbali, ambayo huwarahisishia usafiri, huokoa muda, kuwezesha usafirishaji wa mizigo, pia huongeza ufanisi wa kazi na biashara.

Magari matatu aina ya Toyota yenye rangi nyeusi yaliyopakiwa katika eneo la maegesho, yakiwa kwenye hali nzuri kwa ajili ya kuuzwa na kutumika kwa wateja ili kupunguza au kuokoa muda kwa watumiaji, pia kuokoa gharama za mafuta na uchafuzi wa mazingira.

Mtu mmoja akiwa amevalia shati jeupe huku akikinga maziwa kutoka kwenye jokofu lililoandikwa "milk" lenye sehemu maalumu kwa ajili ya kukinga; ambalo hilo jokofu husaidia upatikanaji rahisi wa maziwa na kutoa lishe bora kwa jamii, pia kuongeza kipato kwa wafugaji au watoaji wa hayo maziwa.

Duka lenye bidhaa mbalimbali likiwa na watu wawili, mmoja akiwa muuzaji mwingine mnunuaji, ameshika maziwa ambayo amenunua katika duka hilo, ambapo duka hilo linasaidia au linawezesha upatikanaji wa maziwa kwa urahisi mjini na vijijini, pia kutoa lishe bora kwa jamii.

Jengo kubwa lenye mlango rangi ya bluu, lililoandikwa milki baa na watu wakiwa wamesimama kwa nje. Duka hilo la bidhaa ya maziwa kutoa lishe bora kwa jamii kusaidia upatikanaji au upatikanaji wa maziwa kwa urahisi mijini na vijijini, pia husaidia kutoa ajira na biashara ndogondogo.

Chumba chenye jokofu lilichorwa ng'ombe na maziwa lililoandikwa; "milk ATM" lenye sehemu maalum kwa ajili ya kukinga maziwa, kuweka hela, na vitufe pembeni kwa ajili ya kuingiza kiasi unachokitaka. Duka hilo la maziwa hutoa lishe bora kwa jamii, pia huwezesha upatikanavyo maziwa kwa urahisi mwingine na vijijini.

Duka kubwa lililoandikwa 'LIMURU DAILY PHARMACY' lililochorwa ng'ombe kwa nje, ndani kuna mpangilio vizuri wa bidhaa hizo za maziwa ambazo husaidia katika kuongeza lishe kwa jamii na upatikanaji wa raisi wa maziwa hayo mjini na vijijini.

Chumba kidogo chenye jokofu lililoandikwa "MILK ATM" na kuchorwa maziwa chenye sehemu maalumu kwa ajili ya kukingia maziwa na vitufe kwa ajili ya kubonyeza. Duka hilo la bidhaa ya maziwa husaidia kutoa lishe bora kwa jamii, pia hurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa urahisi mjini na vijijini.

Duka lenye mlango wa bluu na nyeupe lililochorwa maziwa na kuandikwa "FRESH MILK", kikiwa na kiti cha plastiki chenye rangi ya bluu. Duka hilo la bidhaa ya maziwa hutoa lishe bora kwa jamii, na kurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa urahisi mjini na vijijini.

Chumba kidogo ndani kuna jokofu lenye rangi ya bluu na nyeusi iliyoandikwa 'TASSMATT MILK ATM', pia imechorwa ng'ombe. Yenye sehemu maalumu kwa ajili ya kukinga maziwa, kwa pembeni kuna vitufe kwa ajili ya kubonyeza; ambapo duka hilo la maziwa husaidia upatikanaji rahisi wa maziwa.

Chumba kikubwa chenye jokofu lenye rangi nyeusi na bluu lililoandikwa ''milk ATM'' na kuchorwa ng'ombe, lenye sehemu maalumu kwa ajili ya kukinga maziwa na pembeni kuna vitufe. Duka hilo la bidhaa ya maziwa hutoa lishe bora kwa jamii pia huwezesha upatikanaji wa maziwa kwa urahisi mjini na vijijini.

Chumba chenye redio mbili, mbao na pembeni kuna jokofu lenye rangi nyeupe na bluu ambayo ina sehemu maalumu ya kuweka hela na kukinga maziwa na vitufe vikiwa kwa juu ili kuwezesha upatikanaji rahisi wa maziwa mjini na vijijini na kusaidia katika ajira ndogondogo na biashara.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya jokofu lenye rangi nyeupe na bluu lenye mchoro wa ng'ombe, lenye sehemu maalumu ya kuingiza hela, kukinga maziwa na vitufe kwa pembeni linalosaidia upatikanajinwa maziwa kwa urahisi kwa lengo la kutoa lishe bora kwa jamii, kukuza uchumi wa wafugaji wa maziwa na upatikanaji rahisi wa maziwa.

Mwanaume mmoja aliyesimama pembeni ya duka la bidhaa ya maziwa, lililoandikwa "MILK ATM", lenye sehemu maalumu ya kuweka hela na kukinga. Pia lina sehemu maalumu ya vitufe kwa ajili ya kubonyeza ili kupata hayo maziwa ambayo husaidia kutoa lishe bora kwa jamii, kukuza uchumi wa wafugaji, na kuwezesha upatikanaji mrahisi wa maziwa.

Jengo kubwa lililojengwa kisasa likiwa na wanawake wawili wakiwa mapokezi, na mvulana mmoja akiwa amesimama, pembeni kukiwa na sofa aina ya ledha lenye rangi ya kaki, akiwa hapo hotelini ambapo hutoa huduma ya maradhi na chakula, pia hutumika kama mahali pa mikutano na shughuli za kijamii.

Jengo kubwa lililojengwa kwa kisasa, lenye madirisha makubwa na dari inayong'aa, na samani zilizotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, na watu wakiwepo kwa ndani. Hii hoteli huwapa watu sehemu ya kulala na chakula, pia ni mahali pa mikutano na shughuli za kijamii zinafanyika.

Duka kubwa lenye rangi nzuri ambalo lina bidhaa za mbalimbali kwa ndani, ambapo hizo bidhaa zimewekwa gharama katika vikaratasi vidogo. Duka hilo la kienyeji hufanya au husaidia urahisi wa upatikanaji wa bidhaa bila kwenda mbali, pia hufanya huduma kuwa kwa haraka.

Mtu mmoja akiwa ameshika simu aina ya nokia, yenye ujumbe kutoka "M-pesa'' akiwa anaisoma. Huduma hii ya pesa kwa simu, hurahisisha au kufanya uharaka wa kufanya malipo na miamala, pia hutoa usalama wa pesa kuliko kubeba pesa taslimu mkononi.

Mvulana aliyeshika simu, pembeni kuna ukuta wenye rangi ya kijani ulio na maandishi ya kijani na nyeupe, yakiwa yameandikwa "M-PESA", ili kufanya huduma za kipesa kwa simu kwa dhumuni au rahisi kwa kufanya malipo na miamala.

Chumba kikubwa chenye marumaru chini, ambapo nguo zenye rangi nzuri na tofauti zimetundikwa katika heng'a; ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa watu tofautitofauti, ili kujiingizia kipato.

Duka kubwa la nguo ndani ya jengo la kisasa la kibiashara lenye jina 'TEAM', ndani ya duka kuna taa nyingi za dari zinazofanya kuwa na mwanga mzuri na mpangilio wa bidhaa unaonekana kuwa wa kisasa na nadhifu, ambalo jumba hilo la kibiashara linauza mavazi mbalimbali kama mashati, makoti, suruali na tisheti kwa wanaume na wanawake ili kuwaweka nadhifu.

Duka kubwa lenye raki za kuhifadhi bidhaa zilizopangwa kwenye mfuko na maboksi, maboksi hayo yamepangwa kwa mistari safi kwenye rafu kadhaa wima na mlalo, ambapo wateja huenda kwenye rafu hizo kuchukua bidhaa na kulipia, mara nyingi vyakula hivyo hutumika kama chakula cha haraka au vitafunio.